Hapa ni shambani ambapo panaonekana pana watu. Watu hawa hasa ni wanawake ambao wanapalilia mimea na kuweza kutoa magugu shambani ili mimea iweze kumea vyema.

Sehemu hapa ni viwandani ambapo panaendeleza ukulima au utengenezaji wa bidhaa kwa kutumia nyanya. Nyanya hizi zinaonekana kutengenezwa au kufinyangwa ili kutengeneza bidhaa zinginezo.

Hapa panaonekana panaendeleza ukulima wa vifaranga, kuna vifaranga wengi waliojaa sehemu hapa na wanaonekana wameweza kulishwa na kujengewa vyema vifaranga hawa.

Sehemu hapa, sehemu ambapo panaendeleza ukulima. Watu wameweza kufuga kuku. Kuku hawa wanaonekana wameweza kufugwa vyema na kuku hawa ni wengi. Kuna vifaa ambavyo kuku hawa huwekewa chakula.

Hapa anashughulika na anaendeleza ukulima, hasa ufugaji wa mifugo. Panaonekana ng’ombe ambao wanakula chakula chao. Ng’ombe hawa wanaonekana wamefugwa vyema.

Hapa ni sehemu ambapo ni shambani. Shambani hapa panaendeleza ukulima wa bidhaa, bidhaa hasa kabeji . Kabeji hizi zinaonekana zimeweza kupandwa, kupaliliwa na kuweza kulimwa vyema na zikamea.

Sehemu hii ni sehemu katika shamba ambapo wameweza kukuza mimea mimea ambayo imeweza kupangwa kwa laini. Mimea hii imeweza kukuzwa vyema na inaweza kuvunwa na kuuzwa sokoni.

Sehemu hii ni shambani. Shambani hapa pana tingatinga ambayo inaendeleza shughuli ya kulima shamba hii. Tingatinga hii inaonekana inaegeshwa na mtu mmoja.

Sehemu hapa ni shambani ambapo pana mkulima. Mkulima ambaye anaendeleza ukulima wa kuku. Ana kuku wengi ambao ameweza kuwafuga ambaoo kuku hao wanaonekana wamefugwa kwa njia njema.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo panaendeleza ukulima. Ukulima huu ni wa bidhaa kama vile kabeji. Kabeji hizi zinaonekana kuwa zimeweza kupandwa vyema kwa laini ambayo zimeweza kufuatana.

Hapa ni shambani ambapo panaendelezwa shughuli ya ukulima. Ukulima huu unaonekana umeweza kuendelea vyema. Panaonekana panalimwa bidhaa kama vile nyanya ambazo zimeweza kumeeshwa vyema.

Shambani ambapo pameweza kuwekwa mifereji kwa njia njema ili kuweza kufikishia mimea itakayopandwa hapa. Maji kwa njia ipasavyo ili iwezo kumea na kunyauka vyema.

Sehemu hapa ni shambani ambapo bwana paendelezwa ukulima. Ukulima huu unawezeshwa kwa njia ya mifereji. Mifereji hii imewekwa shambani ambayo inaweza kunyunyizia mimea maji ili mimea iweze kumeekwa njia ifaavyo.

Hapa ni shambani, shambani ambapo kumeweza kuwekwa mfereji ili kuweza kufikishia mimea maji kwa njia pasafi. Mfereji hii inaonekana imeweza kwa njia njema.

Hii ni shambani ambapo panaendeleza ukulima wa bidhaa au mimea. Ukulima huu unawezeshwa kwa kutumia mifereji iliyo shambani. Mifereji hii inafikishia mimea maji kwa njia sawa.

Hapa ni shambani, shambani ambapo wanaendeleza umeeshaji au ukulima wa bidhaa au mimea. Mimea hii imemeashwa kwa njia njema kwa kutumia mfereji uliowekwa shambani kuifikishia mimea hii.

Hapa ni shambani ambapo pana mimea ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, pana mifereji iliyopishiwa shambani ili kuweza kupitishia mimea hii maji kwa njia ipasavyo.

Sehemu hapa ni shambani. Shambani ambapo panaendeleza ukulima wa mimea. Mimea hii inaonekana inanyunyuziwa maji kwa kutumia mifereji iliyowekwa shambani. Mifereji hii imewezwa kujengwa vyema.

Sehemu hapa shambani ambapo panaendeleza ukulima wa bidhaa. Bidhaa hizi zinaonekana kufikiwa na maji kwa kutumia mitaro iliyochimbwa kando ya bidhaa hizi zilizomeeshwa hapa shambani.

Hapa ni sehemu ambapo ni shambani panapoendeleza ukulima wa bidhaa. Ukulima huu unaonekana umewezeshwa kwa kutumia njia ya mifereji. Mfereji iliyowekwa shambani kufikishia mimea hii maji kwa njia ipaswavyo.

Hapa pameweza kumeeshwa mimea, ambayo mimea hii inafikiwa na maji kwa kutumia mifereji iliyowekwa shambani, ambayo mifereji hii inanyunyizia mimea maji kwa njia ipasavyo.

Eneo hapa ni sehemu shambani. Shambani ambapo panaendeleza ukulima wa bidhaa. Panaonekana pamewekwa mifereji au pipu ambazo zimepitishwa shambani, ili kuweza kupitishia mimea ambaye itakuja kupandwa hapa mahali.

Sehemu hii ni shambani ambapo panaendeleza shughuli ya ukulima. Sehemu hii inaonekana inaendeleza ukulima kwa kutumia njia ya mifereji ambayo imeweza kuwekwa shambani. Mifereji hii itakua ikiweza kufikishia mimea maji.

Sehemu hii ni shambani ambapo panaendelezwa shughuli ya ukulima. Ukulima huu unaendelezwa kwa jia ya kutumia mifereji ambayo inaweza kunyunyizia mimea maji, mimea iliyo shambani.

Sehemu hii ni shambani, shambani ambako wanaendeleza shughuli za ukulima. Ukulima huu unaendelezwa kwa kutumia njia ya mifereji iliyowekwa shambani ili kuweza kufikishia mimea maji.

Sehemu hii ni shambani palipo na ukulima. Ukulima huu unaendelezwa kwa njia ya kutumia mifereji iliyowekwa shambani ambayo mifereji hii inafikishia mimea maji kwa njia ipasavyo.

Sehemu hii, ni sehemu ilio katika Shamba. Shambani ambapo panaendelezwa ukulima wa mimea. Ukulima huu unawezeshwa kwa mifereji iliopitishwa shambani, mifereji hii inafikishia mimea maji.

Hii ni sehemu shambani ambapo panaendelezwa ukulima. Ukulima huu unaonekana kuwa unaendelezwa kwa njia ya kunyunyizia mimea maji. Mimea hii inaonekana imeweza kumea vyema, mwanzo ni ya kijani kibichi.

Humu panonekana ni shambani. Shambani hapa panaendeleza, panaeneza shughuli ya ukulima. Ukulima huu umewezeshwa kwa njia ya kuweka mifereji shambani, mifereji ambayo inafikishia mimea ile maji.

Hii ni sehemu ambayo imo shambani ambapo wanaendeleza ukulima wa mimea. Mimea hii inaonekana imeweza kumea vyema. Mwanzo inafikishiwa maji kwa kutumia mifereji hii.

Mahali hapa ni shambani, shambani ambamo pana shughulika na ukulima. Ukulima huu unatumia mifereji, mifereji iliyowekwa shambani ambayo mifereji hii inaanza kufikishia mimea maji.

Hii ni sehemu shambani ambapo shambani hapa panaendelezwa shughuli za ukulima. Pana mimea iliyomea kwa njia njema. Mimea hii inafikishiwa maji kwa kuchiba mitaro kando kando yake.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni shambani ambapo panaendeleza shughuli ya ukulima kwa njia ya kutumia mifereji. Mifereji iliyowekwa shambani na inaweza kufikia maji.

Hii ni shambani. Shambani hapa pana shughuli za ukulima. Ukulima huu unaendelezwa kwa njia ya kufikishia mimea maji kwa kutumia mitaro iliyochimbwa shambani.

Sehemu hapa ni shambani, shambani ambapo panaendeleza ukulima wa mimea. Ukulima huu unaendelezwa kwa njia ya kuchimba mitaro shambani ambapo mitaro hii inaweza kufikishia mimea maji kwa njia ipasavyo.

Hapa ni shambani ambapo panendeleza shughuli ya ukulima wa mimea. Mimea hii inafikishiwa maji kupitia mifereji ambayo imeweza kuwekwa shambani ambayo inanyunyuzia mimea hio maji.